Watu, huonekana wamesimama, wakiwa watatu na mwanamke mmoja aliyeshika mtoto mdogo. Kisha mwanamke mwingine, aliyevalia aproni ya manjano, aonekana kumshika na sindano katika mkono wake wa kuume na mkono mwingine kumchanja mtoto.

Mtaalamu mmoja mwanamke aliyevalia sare ya samawati hafifu aiweka stethoscope kwenye sikio lake huku akinyoosha mkono kupitia tundu la kiangaza cha mtoto kuchukua mapigo ya mtoto ndani ya kiangazi.

Katika mandhari angavu ya samawati utaona vichupa vitatu kana kwamba vina dawa nayo moja katika mkono wa kulia mwisho imeandikwa yellow fever vaccination chini sindano imewekwa katika njia ya mlazo na barakoa kando yake.

Katika zulia jekundu lililokolea, kunaonekana umbo la miwa ya tatu iliyochorwa katika vitengo tofauti nayo kilpima joto kilimo katika ya miwa hiyo mitatu na tembe zingine ndani ya kijikaratasi ziko pande mwengine wa kushoto.

Mtu mmoja ameshikilia mtoto mchanga, akiwa amevalia barakoa kwenye mdomo wake. Mkono wake wa kushoto ukimshika kwenye kichwa nao mkono mwingine ukimshika mkono; tayari daktari akisimama na shindano ili aweze kumdunga kwenye mabega yake.

Bango kubwa lenye maandishi Siha headache solution likiwa na picha tano zimechorwa, ya kwanza ikiwa ni mwanaume aliyeshika kichwa na mikono yake miwili ,ya pili ni ikiwa ni mwanamke aliyeshika sehemu za kichwa za uso, na ya tatu vile mwanaume na ya nne ikiwa ni sehemu inayoonyesha ubongo wa mwanadamu ukiwaka upande ya mbele nayo ya mwisho ikiwa ni kichupa chenye madawa.

Wanawake wawili na askari wamesimama huku mmoja amevalia barakoa nyeusi katika mdomo wake; akiwa ananawa mikono yake, akiwa ameinyoosha juu. Amevalia koti jekundu, mwenzake akiwa amevalia aproni nyeupe naye na suruali nyekundu.

Jeshi kubwa la nzige, linaonekana kuwa vamia wanaume wawili, mmoja aliyevalia shati fupi ya mikono mifupi iliyo na rangi ya samawati na suruali ndefu nyeusi, kisha mwengine aliyekua amevalia fulana nyeupe.

Watu wawili waliovalia aproni za manjano, wamesimama kwa mtoto mmoja mchanga amesimamishwa ili kupewa chanjo katika mdomo wake aliopanuliwa na mamake aliyekua ameketi na tishati moja ya manjano.

Mke mmoja aliyevalia barakoa na aproni moja kwenye kifua chake iliyo na nembo ya serikali ya kenya, mkononi mwake mkono wa kushoto ulio na kichupa mkono wa kulia ukidunga sindano kisha mbele yake kidogo kuna kigaa gaa cha miguu mitatu. Anaonekana katika huduma ya kuhudumia wananchi.

Mtaalamu mmoja katika maabara aliyevalia barakoa na koti jeupe akiangalia kana kwamba ni kwenye kioo katika sampuli zake zilizo katika vichupa.

Kichupa cha dawa kilicho na mandhari ya ngao ya nyuma chenyewe upande wa juu ukiwa ni kijani na upande wa chini ni karatasi iliyoandikwa kwa maandishi makubwa nature's bounty D3 10000iu ikiwa kuenda chini sehemu ya kijani nao kifuniko chake kikaandikwa vilevile nembo ya nature's bounties .

Katika chumba kimoja mtu mmoja aliyenyoa denge, aonekana ameketi huku amefungua daftari akiwa amevalia gloves nyeupe; akinakili katika daftari lile. Na chupa ndogo zenye kemikali zilizo chini kwa meza. Na upande mwingine akiwa na keyboard , naye upande mwingine ukiwa na bakuli iliyobeba vitu vya marangi tofauti.

Foleni ya watu walio tayari kupokea huduma kutoka Kwa wauguzi aliyevalia fulana nyeusi na barakoa katika uso wake, nao wengine waliopanga foleni wakiwa na barakoa katika midomo yao wakiwa na nafasi karibu Mita moja, hadi mwingine na meza za rangi ya hudhurungi zikiwa Kati yao na viti vikubwa walizozikalia.

Mashua ndogo iliyojazwa godoro na godoro ndogo za viti na vitu vya kuhamia vya nyumba, upande mwingine wa mashua akisimama mtu mmoja na kijiti kirefu, huku amevalia fulana nyekundu iliyo na mistari nyeusi.

Chini ya anga lililosafi na mawingu meupe machache, tunaona ardhi iliyokauka na miti, mimea iliyomea ikiwa imekauka na kando yake panayo nyumba aina ya manyata , iliyotengenezwa na vitambaa na nyasi.

Mwanamke mmoja aliyevalia suruali ndefu anainama kumshika mtoto naye mwanaume amshika mguu aliyevalia shati fupi na suruali ndefu ya kijivu katikati yao mpira wa kiraga.

Katika mandhari ambayo kuna vijisanduku vitatu vilivyoonesha ya dawa ya aina ya azetromazin tablet ambazo nje ya visanduku hizo iko katika mandhari alafu kuna tembe ambazo inastahili kumezwa zikiwa sita katika kidude kimoja.

Katika shamba moja kubwa kama uwanja wanaonekana watu waliobeba mitungi ya mashine za kupuliza dawa katika migongo yao huku wamevalia ovaroli moja kubwa na gambuti nyeupe.

Watu wawili, mwanadada na mwanaume moja aliyebeba sindano katika mkono wake wa kuume na bamba kwenye mkono wake wa kushoto na amevalia koti nyeupe akiwa tayari kumdunga mwanadada mdogo sindano katika bega lake.

Mwanaume mmoja aliyevalia ovarali ya bluu na pumbu akipulizia dawa mimea mahindi kwenye shamba huku amevalia glavu nyekundu nayo barakoa nyeusi katika mdomo wake.

Wanawake watano kwenye picha ilhali mmoja amelazwa chini palipo tandikwa na blanketi na mwingine aliyevalia nguo moja rinda la samawati aonekana kumpapasa katika utumbo wake unaonekana kuwa kuvimba na ilhali wale wengine watatu kuketi kuangalia kinachoendelea.

Wafanyikazi wawili vijana baru baru waliovalia barakoa kwenye nyuso zao na kisha kuvalia ovaroli kubwa za rangi ya zambarau watoa matanki makubwa ya gesi kutoka kwenye lori zilizosimama nje ya nyumba.

Upande wa mbele pamekaa wanawake wawili huku mmoja amevalia koti yake nyeupe na glavu mkononi akiwa na sindano tayari kumdunga mtoto sindano yule ambaye amemshikilia ni mwanamke mwingine manthari ya nyuma panaonekana watu wengi waliotayari kuwapea watoto wao chanjo.

Kuna kikebe kidogo kimeekelewa katika sakafu ya nyekundu nacho kina maandishi " ngiri sugu" yaani ya kutibu magonjwa tofauti. Kikebe ni cheupe na kifuniko chake cheupe.

Mwanamke mmoja aliyevalia rinda la kijani na blaosi nyeupe ashika mtoto mchanga mkononi mwake aliyefunikwa na blanketi nzito ya rangi ya rangi ya samawati na vidude vyeupe, mtoto aliyevalia pia kofia ya waridi.

Watu wawili kwenye upande moja wa mbele wa meza. Mmoja aliyeketi na mhudumu aliyesimama, akiwa amevalia koti jeupe na kalamu mkono wake wa kulia na kidude kirefu mkono wake wa kushoto. Akiwa anamwelezea mgonjwa jinsi ya kutumia katika hali ya uzazi.

Katika uwanja mmoja mkubwa kunaonekana wanawake wameketi sako kwa bako. Mmoja wao aliyevalia suruali mrefu na tishati asimama kuwatungia ilhali wengine wamejifunga kanga wameketi wakingoja hutuba yake.

Ardhi tambarare ikiwa na vichaka vidogovidogo, na mafuriko ya maji yamefunika pande zote, njia moja imebaki ya barabara inayopenyeza, kwanzia magharibi hadi mashariki. Na vitongoji mahali pote kote, yamejazwa maji. Manthari ya nyuma hafifu yanaonekana kwenye moshi na ukungu.

Wanawake watatu wanaonekana wameketi huku wamevalia nguo kama ngozi ya chui na vilemba kwenye vichwa vyao. Mmoja liyevalia kilemba cheusi, mwingine kilemba cheupe, na mwingine cheusi vilevile, na sare nyingine iliyobakia imefunikwa na ngozi ya chui ikiwa ni nyeusi na uteo ulio na vijiti ndani yake.

Katika chumba cha huduma waonekana wanawake wawili mmoja aliyeketi na kumshika mtoto mapajani, naye mwingine muuguzi asimama na kushika sindano kwa mkono wake wa kulia na pamba katika mkono wake wa kushoto akimdunga mtoto shindano begani.

Karibu na ukuta ndani ya chumba waonekana machela uliombeba mtoto mchanga naye muuguzi aliyeweka stethoscope kwenye shingo yake na barakoa mdomoni na miwani naye aliyevalia shati ya blue anaangalia mtoto kwa makini na mwanamke aliye kando ya...

Katika machela amelazwa mwanadada mmoja aliyefunikwa na aproni ya gwaride huku kando yake akiwa amesimama wauguzi mmoja aliyevalia koti moja nyeupe na mwingine kavalia sare ya samawati, wamefunika midomo yao kwa barakoa huku wakimulika ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Daktari wawili wauguzi wanaonekana kuyakatasa sehemu ya ofisi ya ndani na kusafisha na kuuwa vidudu, wamevalia ovarali nyeupe ,na mmoja ana pumpu ya kupuliza dawa katika vyombo, ili visije vikashikwa na vidudu.

Askari mmoja ndani ya kriti ya chuma aonekana kunawa mkono kutoka Kwa maji yaliyo ya tangi ya bluu iliyoinuliwa na meza ya chuma iliyotengenezwa kama sinki ya kuweza kunawia mkono na kuweka ndoo kidogo chini ili kumimina maji ya kunawa machafu.

Shamba la mimea. Aonekana mtu mmoja aliyevalia gauni mrefu na glavu mrefu mkononi mwake za rangi ya kijani huku ameshika pumpu kwenye mkono wake akipulizia dawa mimea na ncha mbali kidogo tunaona msitu mkubwa wa miti.

Kata zahanati utaona mwanamke mmoja aliyejifungua akiwa ameshika kitoto chake mkononi huku akiwa amewekwa kwa kitanda cha kuegemezwa chenye rangi nyeupe, na upande mwingine utaona meza yenye rangi ya kahawa, nayo..

Penye sakafu nyekundu panao chupa moja kubwa nyeusi, iliyo na jina kubwa katika bango lake lililoandikwa Baalijaam nayo na kifunuko cheupe na mstari mweupe kati ya shingo ya chupa na kiwiliwili.

Mwanamke mmoja mwenye ngozi ya rangi ya hudhurungi na mwanaume mmoja mwenye ngozi ya rangi ya nyeupe kutoka uingereza asimama kando ya choo cha umma katika barabara ambayo inaelekea katika kitongoji palipo na gari linalokuja nazo miti za stima za umeme zasimama katika kitongoji duni hii.

Halaiki ya watu iliyovalia sare ya kijani na koti za samawati havifu wanaonekana kuinua rununu zao na kufurahia na kuweza kuaangalia mbele nyuma yao pakiwa na jengo moja kubwa la rangi ya udhurungi.

Maabara moja kubwa iliyo na mapipa makubwa ya tanki lenye gesi , na nembo mbele ya ukuta iliyoandikwa kwa lugha ya kimombo Inspection area . Anaonekana kuangalia katika viwango vya vipimo vyake katika mkebe aliobeba .

Ndani ya wodi ya watoto utaona wanawake wawili waliovalia sare ya nguo tishati zikiwa nyeupe ,nazo blausi zikiwa zambarau naye mwanamke mmoja ainama akiwa anamwangalia mtoto katika kitanda chake.

Mwanamke mmoja aliyevalia fulana nyeusi ,ameketi nyuma ya mikroskopu naye mtaalamu mmoja mwanamke anaonekana kuangazia jicho la mwanamke hilo kupitia mikroskopu, amevalia koti refu ha rangi nyeupe, naye amevalia miwani.

Tenki moja kubwa ya chuma imeinuliwa juu. Nayo mandhari nyuma yaonekana miti mirefu iliyomea nyuma yake, ilhali watu watatu wanaonekana wakipanda katika tanki hiyo. Wawili wamevalia koti fupi ya manjano na moja amevalia fulana ya hurungi.

Mbele ya choo kimoja, kunaonekana mwanaume mmoja, aliyesimama huku amejitegemeza kwa mkongojo. Naye choo ina milango ya mabati, na ukuta wake umelainishwa kwa simiti na kipipa kidogo upande mwingine wa rangi ya manjano.

Ndani ya wodi ya watoto anaonekana mtoto mmoja katika kitanda chake amelazwa na watu wakubwa wawili , mwanaume na mwanamke wamesimama wakimtazama mtoto. Mbali kidogo mwanamke asimama akitazama kitanda kingine chenye mtoto.

Watu wamepanga foleni mbili wakitazamana, wengi wao wamevalia makoti ya maabara na nyuma yao kabisa katika upande wa mbele kuna mitungi miwili ya maanjano . Waonekana kusisitizia jambo fulani .

Watu wameketi sako Kwa bako ilhali aliyesimama mwanamke amevalia kanzu refu na barakoa anawahutubia mwingine wamevalia sare wameketi kwenye viti wakingoja hotuba.

Watu wanne waonekana wamesimama mbele ya kamera. Wawili wakiwa karibu na lango la nyumba lililofunguliwa. Nao wawili, wakiwa wamevalia koti za rangi manjano na mbele yao, pakiwa na stendi ya miguu mitatu iliyo na mbao mbili.

Penye nusu mandhari angavu na ingine maruni tunaona kasha iliyo na vitembe vilivyoangushwa vikalala kwa mlazo kisha moja ikasimama ya rangi ya waridi na majina kubwa Supramax na ingine kasha ikawekwa kwa njia ya mlalo na jina kubwa likaandikwa kwenye kasha hio Benomox.

Wanafunzi watatu wanaonekana kuosha mikono yao kwenye mabomba ya maji ikiwa na sabuni juu ya bomba ya rangi ya manjano akiwa amevalia shati ya rangi ya manjano kisha suruali ndefu ya rangi ya sambarau.

Katika anga lenye wingu jeusi yaonekana ardhi yenye mafuriko kutokana na mvua mingi na watu waliotoa kanda wakitembea ndani ya mafuriko, wengine wakitegemea za chumba chao kutokana na kuzama.

Katika manthari nyuma ya kijani pana misitari mweupe inayotoka na kukatakata kisha mbele yake pana vichupa vitatu vyenye tembe tofauti ya kwanza ikiwa imeandikwa katika lugha ya kingereza vitamin d3 potency+ ya pili ikiwa ni pure vitamin d na ya tatu ikiwa ni vitamin d3 ikiendelea na kuangalia katika machungwa rangi yake.

Ndani ya kisanduku cha barafu inaonekana vidawa ndani ya vichupa ,nao vingine vimeekwa ndani ya karatasi ndogo vichupa vyenyewe vyeupe vimeekwa ndani na tembe tofauti tofauti ili kuzuia joto.

Mama mmoja aliyevalia barakoa na mwenye makunyanzi makali katika uso wake apokea chanjo na muuguzi mmoja aliyevalia nguo ya samawati na barakoa kwenye mdomo wake.

Mtu mmoja aliyevalia overoli nyeupe na pampu ya kumwagia kemikali maua, anamwagilia kemikali maua katika foleni mrefu mrefu na ukielekea katika mandhari nyuma imefifia haionekani vizuri.

Mwanamke mmoja muuguzi aliyevalia glavu nyeupe mkononi na barakoa kwenye mdomo wake na kikofia cha rangi ya samawati hafifu nayo sare kama nyeusi aonekana kuingiza vidole vyake vya shahada na gumba ndani ya mdomo wa mwanamke mwingine aliyelazwa kama kwa machela na kumng'oa meno.

Muuguzi mmoja mwanamke aliye na kifaa cha kupima mapigo ya moyo na miwani machoni mwake anaonekana kuvuruta machela iliyofunika mgonjwa na kuifunika na kitambaa cheupe chenye nembo ya St. Johns Ambulance.

Daktari wa meno aliyevalia overall moja nyeupe na gloves zilizo nyeupe na barakoa kwenye mdomo wake kisha ameweka tochi katika kipaji chake na kisha akifungua kwenye kisogo. Amemngoa mama mmoja meno aliyeketi katika kiti akafungua mdomo tayari kwa kungolewa meno.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeusi na blausi nyekundu amesimama. Naye mwanaume mmoja mwenye kifaa cheupe mkononi mwake, alitazama sikio lake kwa ustadi mkubwa huku ameegemeza kifaa hicho katika ndani ya sikio.

Katika mandhari hafifu ya nyuma kunaonekana mikono miwili inayotokea na mkono mmoja wa kulia umeshika kichupa chenye maandishi Motrin naye mkono wa kushoto umenyooshwa kama kupokea tembe zinazomiminika kutoka kwenye kichupa hicho.

Katika mandhari nyuma inaofifia pana tembe ambazo ni za manjano na zingine samawati zilizofifia kisha mbele yake panapo shindano moja mrefu iliyonyooshwa na kichupq kimoja chenye dawa kilichoandikwa, Measles, Rubella, Mumps.

Kasha za dawa na virutubishi vilivyo katika mandhari angavu vya nyuma. Tunaona vichupa katika rangi tofauti moja ikiwamo ya manjano, ingine ikiwemo ya samawati, hudhurungi, nyekundu, kijani pamoja ikiwa juu rangi tofauti nayo chini ikiwa ni nyeupe.

Katika chumba kidogo kilicho na maneno, safe water . Mwanamke mmoja aliyevalia tishati nyekundu na glavu nyeusi, anaonekana kuinua ndoo moja nyekundu huku akifanya usafi.

Yaonekana katika chumba cha upasuaji watu watatu waonekana wamevalia nguo za upasuaji, kofia katika vichwa vyao na barakoa katika midomo yao na manguo marefu kama, ovarali wamevalia na glavu mkononi. Waonekana kuangalia mgonjwa aliyelazwa katika machela wakiwa na vifaa vya upasuaji mkononi.

Kasha ndogo iliyofunguliwa bila kufunikwa imeandikwa measles, mumbs and rubella virus vaccine na mbele yake kukiwa na kachupa kdogo kisha chini palipowekwa ikiwa ni kadi ya rangi ya waridi.

Ndani ya chumba cha huduma cha umma, aonekana mwanamke mmoja aliyevalia aproni nyeupe iliyo na nembo ya nchi ya Kenya na kavalia barakoa katika mdomo wake, huku upande mwengine wa meza mwanaume mmoja ameketi na kumwangalia.

Kunaonekana watu watano waliovalia ovaroli nyeupe, wawili wakiwa na bumbu, ya kupulizia dawa au kemikali huku wakiwa wanasukuma majela na kuingia kwenye gari la jekundu na wengine wakivuruta kama maiti kwenda kwa gari hiyo.

Katika chumba cha huduma twaona mwanamke mmoja ameketi katika kiti cha samawati, huku ameweka makunyanzi kwenye uso wake, aliofunika na mkono wake wa kuume, kisha mwanamke mmoja daktari aliyevalia aproni ya njano na sindano katika mkono wake wa kulia akishika bega la mwanadada tayari kumdunga sindano.

Maonyesho ya teknolojia katika ufundi wa ujenzi unaonekana katika choo kidogo kilichoekwa katika kisanduku, nayo mfereji mmoja mkubwa kama bomba watokeza, mwanaume mmoja aliyevalia suti ya bulu ainama kukiangalia choo hicho.

Ndani ya zahanati kunaonekana mwanamme mmoja, aliyeketi kwenye kiti huku amevalia bajeti nyeusi. Ameshika mtoto mkononi, naye muuguzi amevaa sare ya bluu, ainama huku ameshika mtoto kama kumdunga sindano katika mguu wake.

Inaonekana halaiki ya watu. Mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeupe, akiwa na sindano mkononi mwake wa kulia na pamba kwa mkono wa kushoto. Amdunga mtoto aliyeshikiliwa na mama yake aliyevaliwa nguo ya blue na ming'oro mieusi na mieupe, huku akimshikilia mtoto upande wa mkono wa..,

Wahudumu wawili, mmoja mwanamke mwingine mwanaume. Mwanaume aliyevalia shati ya buluu na mwanamke aliyevalia blausi nyeupe. Aonekana kuinua kifaa juu ya kichwa chake, huku chini mgonjwa aliyelazwa kwenye machela afungua mdomo na vifaa kuingizwa katika mdomo wake.

Mwanaume mkongwe aliyeketi huku amevalia barakoa kwenye mdomo wake, kando yake akiwa mwanamke muuguzi aliyevalia sare ya samawati na barakoa mdomoni mkono wa shoto kwenye pamba naye mkono wa kulia ukinyoosha kwenda chini kuchukua kitu.

Mtoto mdogo, mwili wake uliokuliwa na upele, na ngozi yake imabonyea kila mahani, akionakane vidonda vidonda vilivyopona na vingine vingumu thuchungu kama majibu. Na miguu ya mtoto mwingine, mchanga kumuliko, aliyepokea ugonjwa huo huo.

Upande wa kushoto unaonekana watu waliosimama kwenye lami iliyoporomoka na mporomoko wa ardhi katika upande wa kulia unaochukuliwa na maji mengi yanayoleta mmomonyoko wa udongo nayo kuharibu barabara na chuma kubaki kuning'inia hewani.

Kwenye mandhari hafifu ya nyuma tunaona wanaume wawili wamesimama, mmoja ana begi la samawati kwenye mgongo mwake. Mandhari ya mbele twaona mwanamke aliyeketi amepanua mdomo huku mwanamume aliyevalia shati nyeupe akiwa amevalia glasi nyeupe akiwa anamhudumia katika mdomo wake.

Watu wawili, mwanamke ma mwanaume wameweza kusimama mbele ya mashine huku wamevalia barakoa kwenye midomo zao. Mwanamke kavalia koti la maabara na kuvalia glavu katika mkono wake akiwa ameshikilia sindano naye mwanaume akionekana kushika mtu kama mtoto.

Wanawake wawili moja na kipaza sauti karibu na kitongoji duni na nyumba moja iliyobomoka bomoka kuta zake akitangaza naye yule mwingine amevalia kanga mbili katika upande wa bega lake. Nyuma yake kunaye mtungi ya lita ishirini la njano.

Watoto watatu huonekana huku wa kati akiwa na nguo nyekundu naye wa mwisho akiwa na nguo yake imeandikwa maandishi makubwa wakinyoosha mikono yao iliyochafuka na tope kutokana na mchezo.

Katika mandhari hafifu ya nyuma palipo na miche panaonekana wanawake wanaotembea kwenye foleni. Mmoja akiwa amebeba kibuyu mgongoni cha manjano, naye mtoto akiwa ameshikiliwa katika sehemu ya utumbo, amevalia nguo ilyowazi katika upande wa mabega.

Ndani ya chumba palipo na mwanga unaotoka kwenye dari na ,kuta nyeupe na dari nyeupe unaonekana wanaume wawili waliovalia ovaroli ya nyeupe wakiwa wanapuliza dawa, kudakaza viti na hata kupanguza benchi kupitia kwa kitambaa cha manjano kilichotiwa dawa.

Wanawake wawili, mmoja ameshika mtoto mchanga na mwingine kuonakana kama muuguzi ameinama na kueka kidude katika mdomo wa mtoto huku amempanua mtoto mdomo kumtoneshea dawa.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja, ambao kati ya wale wawili, wamevalia koti za rangi nyeupe na yule mwanaume mmoja koti ya rangi nyeupe, ilhali mmoja ameshikwa na kifuko akiwa amening'inia kwenye chuma zilizo kati yake.

Muuguzi mmoja aliyevalia barakoa na miwani akishika kichupa katika mkono wake wa kushoto nao sindano katika mkono wake wa kuume. Anaangalia kwa umakini katika kichupa kile ili kuvuta dawa iliyo ndani yake kwa ajili ya chanjo.

Kwenye meza ya mbao lenye rangi ya kahawia kijivu kuonekana kasha mbili ya dawa ya chupa iliyoandikwa nje na kuekea kwenye meza. Sindano imeekwa Kati yao katika njia ya mnazo ambazo chupa ni za rangi ya samawati.

Katika uwanja moja mkubwa kunaonekana foleni moja kubwa ya watu waliofika kwa ajili ya chanjo inayopeanwa mbele kabisa, paonekana mtu moja aliyevalia kanzu nyeupe na barakoa nyeusi akiiwa anadungwa sindano katika bega lake na mhudumu aliye na koti nusu ya manjano.

Katika jumba cha uzazi, cha uzalishaji aonekana mwanamke mmoja aliyevalia kofia ya samawati nayo teitei ya rangi nyekundu iliyo na michoro meupe, Kando yake pakiwa na mwanaume mmoja aliyemshikilia mtoto mchanga.

Mgonjwa mmoja mwanamume aliyetegemezwa katika kiti huku amefunikwa na kitambaa cha zambarau. Katika kifua chake akiwa amepanuliwa mdomo. Amesimama kando yake wauguzi wawili waliovalia sare yao ya buluu na barakoa kwenye midomo yao na kofia za samawati wakiwa na glavu nyeupe.

Bango moja kubwa la kijani lenye maandishi makubwa upande wa juu. Dr galazinga. Kunayo picha iliyowekwa yenye kumeremeta na nuru upande wa kati nao upande wa chini maandishi mengine, kisha upande wa chini kabisa kijani hafifu na nambari ya rununu.

Kuna vichupa viwili vya dawa na bango moja lililo nyuma ya chupa hiyo lililoandikwa; MMR 2 kisha majina yale yakarudiliwa katika kichupa kimoja na jina jingine starly beylold katika chupa kingine.

Kibuyu kimoja kidogo chenye rangi angavu kilicho na karatasi iliyoandikwa epilepsy medicine na kifuniko chake chekundu kinayo dawa ambayo imekaribia kujaa lakini kuacha nafasi kidogo . Nacho kimeekelewa kwenye safu mbele ya ukuta ulio mwekundu pande ya chini.

Katika barabara iliyofurika paonekana tuki mbili na pikipiki moja iliyo na mwavuli nyeusi na mtu mmoja aliyepanda upande wa nyuma akiwa na kitambaa amejifunika, nazo zinaenda didhi ya mafuriko.

Mwanamume mmoja mwenye miwani aliyevalia barakoa mdomoni pake ambaye amevalia beji ya jina shingoni mwake na koti ya mabara ya rangi nyeupe akiwa ameangalia vijisanduku vyenye dawa.

Mizizi ya miti tofauti tofauti iliyopangwa pamoja na kisha mikebe iliyo kuwa na unga wa mizizi au miti tofauti tofauti ikiwemo mkebe mmoja wa manjano ulioandikwa blueband na wengine meupe na vifuniko vya manjano, waridi, nyekundu na samawati. Kisha vitambaa vya aina ya maasai vilivyo nyuma yake na panga juu yao.

Chumba kimoja kikubwa chenye mandhari ya nyumba panaonekana watu wanaotembea, ilhali kwenye picha. Mbele panaonekana mwanamke mmoja muuguzi aliyevalia sare ya samawati akiwa amevalia barakoa, amenyoosha mkono wake wa kuume ulio na sindano ndani ya kichupa alichokishikilia kwa kidole cha shahada na gumba mkono wa kushoto.

Ndani ya chumba cha upasuaji wakiwa watu watatu ,mmoja akiwa mgonjwa amelazwa kwenye kitandana na wengine wawili wakishughulikia kuponyeza mashine inayoelekezwa palipo mgonjwa.

Waonekana wauguzi wawili waliovalia maksi na barakoa kwenye midomo yao na viguo kwenye nywele zao, kisha makoti meupe ilhali kati yao mgonjwa amelazwa kwenye machela, palipo na kitambaa cha samawati katika kifua chake.

Wanawake wawili mmoja akiwa ni mama aliyevalia buibui ya rangi ya kahawa hafifu iliyokauka akiwa amebeba mtoto mkononi na mwingine akiwa ni muuguzi anayeangalia mtoto kwenye mdomo wake ilikuweza kumdunikia dawa.

Katika chumba cha upasuaji, inaonekana wauguzi wamesimama. wakiyazingira majela iliyobeba mwili wa mtu. Nao wabeba vifaa mkononi mwao, wakiwa wamevaa barakoa kwenye nyuso zao, na miwani, na kofia kufunika vichwa vyao. Kisha manguo ya plastiki.

Ndani ya zahanati, anaonekana muuguzi mmoja mwenye sare ya rangi buluu, akiyatabasamu. Glovu mikononi, akiwa ameshika mtoto mchanga aliyefunikwa na vitambaa mkononi mwake.

Watu wawili waonekana kwenye picha, mmoja akiwa ameketi na barakoa kwenye shingo yake na mwingine mwanamke aliyesimama akiwa amevalia ovarali naye akiwa na glavu akiwa na sindano kwa mkono wake wa kuume mkono wa kushoto ukiwa umeinuia shati katika bega la mvulana naye amevalia barakoa tayari kumdunga sindano.

Mtaalamu mmoja, aliyevalia glovu la buluu hafifu na ovaroli moja nyeupe na mishipi miekundu, huku akifungua kibuyu chenye kemikali, iliyo moja ya kijani, nyingine nyeupe ndani, ingine ya buluu.

Mikono minne inaonekana kwenye picha, moja akiwa ya mtu ambaye ni muuguzi anaye weka alama katika kidole cha mtoto mdogo na mwingine ameshika mtoto aliyevalia fulana ya rangi nyekundu na mistari ya zamabarau na nyeupe.

NI jumba kimoja ya muhudumu aliyevalia barakoa katika mdomo wake. Anaye koti ya mahabara nyeupe, anaonekana kumtayarisha mgonjwa Kwa ajili ya kumdungwa sindano katika bega lake. Aliyevalia kofia nyeusi nawe shati iliyokuwa yaniijivu jivu na hudhurungi.

Katika jumba la uzalishaji kaonekana runinga katika upande wa mbele wa nyumba, nazo vitanda katika upande ya kati na wahudumu waliovalia mafazi ya rangi ya blue na mwanamke moja aliyefalia vazi ya rangi nyeupe na mtoto Moja katika kitanda kimoja.

Wataalamu wa afya wawili waliovalia barakoa na miwani kwenye nyuso zao na nguo mrefu nyeupe naye aprone ya samawati kwa mmoja aliyekatika upande wa kushoto wanaonekana kumshughulikia muuguzi mmoja aliyekuwa anang'olewa meno.

Wanawake wawili wamekaa na katika jangwa moja kubwa. Mandhari ya nyumba yaliyo nyumba zilizojengwa kwa njia ya kimaasai nayo moja yaonekana kuvalia koti nyeupe na mwengine aonekana nguo za kiasilia za Maasai akiwa mhudumu wa dawa akitayarisha kumchanja mtoto aliyebebwa mkononi.

Mbele ya tanki mbili paonekana mwanamke mmoja aliyevalia barakoa, akimmiminia sabuni kutoka kwa kichupa mtoto mdogo aliyevalia barakoa ya kijani, huku tanki zikiwa ni nyeusi naye tanki moja kubwa kando yake.

Katika mandhari ya waridi na krimu, twaona vichupa vinne ambavyo vina virutubishi aina tofauti, ya kwanza ikiwa ikiwa ni Vitamin D , ya pili ikiwa ni vitamin D1 ya tatu ikiwa ni vitamin D3 potency na vyote vinaonekana kuwa katika sehemu moja.

Wanaume wawili mmoja aliyeketi na kuegemeza kichwa chake kwenye kiti. Na mwingine aliyavalia sare ya buluu hafifu kama kijivu akiwa na kifaa mkononi kilicho na meno nayo mkono mwingine ameshika pamba iliyo kuwa na rangi ya damu. Kisha kwenye uso wake anayo mwanga.

Kwenye uvuli chini ya mti, panaonekana foleni kubwa ya watu walio beba karatasi meupe na mekundu katika mikono yao. Huku katikati yao, foleni yao panaonekana mitungi miwili ya rangi ya manjano. Na watu waliovalia vulana nyeupe wakiwa wanasaidia katika kituo huduma.

Wanawake wawili waonekana kusimama kando ya gari aina ya Nissan ambao wamevalia t-shirt nyeupe na mwanamke akavalia sketi nyeusi na rubbers ambazo ni nyeusi, naye mwanamke mwingine akavalia suruali mrefu na barakoa mdomoni na t-shirt ambayo yaonekana katika nyeusi.

Picha inaonyesha nguzo Moja mrefu ya stima na miiba iliyomea chini yake, mtu anayeiangalia kwa makini, kibao kwenye nguzo Ile kilichoandikwa doctor chikonkwo kumvuta mpenzi, biashara, nyota na kadhalika, kisha nambari ya simu.

Watoto wadogo walioketi karibu na mtaro mmoja wao msichana aliyevalia jinsi ya bluu akiwa ameingiza mguu katika mtaro wa maji wakieka vibuyu kwenye bomba la maji kuchota maji yaliyo meusi.

picha ya wanawake wawili moja akiwa ni muuguzi mwingine akiwa ni mgonjwa aliyelazwa katika machela huku muuguzi aliyevalia koti jeupe na barakoa kwenye mdomo wake na glavu akiwa amemshika kwenye mdomo wake.

Mtu mmoja aliyevalia ovarali moja nyeupe na pande ya kitambaa cha bluu katika mgongo wake , mshipi wa bunduki ya kutoa moshi uliopitishwa katika mgongo wake akiiishikiia huku akimwaga moshi kuelekea kwa mabati yaliyo ya rangi nyeusi na miti na majani ya kijani ulio pande wa ukuta.

Jangwa lililokauka lenye vichaka. Kuna mwanamke aliyevalia buibui nyeusi anaonekana kutenya kuni kutoka kwa jangwa hilo lililokauka sehemu ya mbele na udongo mwekundu katika sehemu zote za mbele na nyuma.

Sehemu ya ghorofa iliyobomoka iliyo na wajenzi watatu wenye ovaroli za buluu na glavu za manjano na kofia, wakisaidiwa na wanaume watatu, kuondoa vitu katika ghorofa hiyo. Kando, kunao vitu kama mchanga, unaotokana na mahame ya ghorofa iliyoanguka.

Ndani ya maabara aonekana mtaalamu mmoja aliyevalia koti jeupe na kwenye mkono wake glavu za samawati. Mbele yake glesi ndogo na sampuli za kemikali tofauti huku mwanga mzito ikimulika ndani ya glesi hizo.

Katika maandhari angavu ya nyuma, pana kijisanduku kimoja kilichoandikwa katika lugha ya Kiingereza " Azithromycin tablet IP 500, 10*5 tablets ". Nayo mbele yake panazo mfano wa tembe zilizo ndani ya kijisanduku hicho.

Kichupa cha dawa kilicho kwenye mandhari angavu, kilicho na virutubishi vya iron ,ambacho ni cha kijani upande wa juu na nembo iliyoandikwa, natures bounty. Katika upande wa juu.

Ndani ya chumba cha uzazi. Kunaonekana mwanamke mmoja aliyeketi kwenye kiti cha samawati huku amefunika bega lake na taulo, na mtoto mchanga mkononi mwake aliyefunikwa na vitambaa vyeupe pepepe. Nayo kuta ni za kijivu.

Kwenye picha ya hindi la kijani kibichi, jeshi la nzige linaonekana kuvamia hindi lililokuwa limesimama, na kusimama kwenye matawi na majani ya hindi kuweza kutafuna tafuna pande za jani na kubakisha pande nyingine ikiwa mzima.

Membari ya nyuma uononyesha foleni yenye wamama waliokuwa wamepiga foleni nao mbele wauonyesha mkono mmoja wa mhudumu aliyevalia koti nyeupe na fulana ya manjano huku mkono wake wa kushoto umeshika kotoni na mkono wake wa kulia umeshika sindano hili kuweze kumdunga kwenye bega.

Yaonekana watu walio valia ovarali za plastki nyeupe zinazo funika hadi kwenye nyuso zao huku mmoja wao amevalia pump mgongoni akiendelea kurashia makaratasi yaliyo chini kemikali zinazotoka katika pump nao mkononi wamevalia glavu nyekundu.

Yaonekana watu wanaongalia maporomoko ya ghorofa moja linao anguka kisha wengine kutoroka na wengine kuinua rununu zao na kuchukua picha haswa aliyevalia koti fupi ya rangi ya manjano.

Paonekana mtoto mdogo aliyevalia tishati ya yenye mingoro ya manjano na nyeusi na mikono minne iliyovalia glavu na mkono mmoja ulioshika mkono wake wa kulia ukimdunga sindano katika sehemu yake ya juu ya mkono naye mikono miwili yenye glavu imeshika kichwa na mkono mwingine wa kushoto.

Kwenye mandhari hafifi ya nyuma twaona kichupa kimoja kimesimamishwa ikiwa na bango lililoandikwa Single-dose, Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine ', nayo funiko lake ni la buluu likichanganywa na zambarau, ikiwa ni chupa ya glasi na sindano iliyowekwa kwa njia ya mlazo mbele yake.

Mwanaume mwenye fulana ya kijivu na zambarau aliyevalia barakoa na suruali mrefu alazwa kwenye machela nyekundu na mwanaume mmoja mwenye ovaroli nyeupe na mkono wake asiyovalia glavu.

Chumba cha upasuaji ikiwa mashine zimeelekezwa katika mgonjwa mmoja aliyelazwa kwenye kitanda, na wauguzi waliovalia ovaroli ya samawati, waingia wamefunika vinywa vyao na barakoa na nywele kwa vikofia ya samawati.

Wanaume wawili katika vyoo vya usafi vilivyo andikwa katika kiingereza wash your hands here ambao imepakwa rangi ya maziwa nao amevalia kofia kama tabuni.

Mzee mmoja wa kiasili aliyevalia kofia nyekundu iliyo na mstari mmoja wa kitambaa cheupe na manyoya ya kuku yaliyosimikwa ndani ya kofia ile na nguo yake nyekundu na kijivu anaonekana kuangalia mambo ya mizizi katika mguu wake.

Watu watatu waonekana kwenye picha. Wanawake wawili na mtoto mdogo. Mmoja kati yao akiwa amevalia koti nyeupe na kofia kwenye kichwa chake na miwani na barakoa kisha yule mwanamke mwengine akaketi kwenye kiti kilicho na samawati akiwa amembeba mtoto.

Wanawake wawili wauguzi, waliovalia barakoa kwenye midomo yao, na makoti meupe waonekana kuangalia ndani ya mdomo wa muuguzi wao aliyelazwa kwenye majela kwenye mdomo, na vifaa vya kutolea meno kwenye meza.

Chumba kilicho na kibao, kibao kimoja kimeandikwa choo cha umma kwa kiingereza na kibao kingine cha manjano juu yake na uwanja uliokizingira na barabara kombe inayoelekea katika choo hicho.

Kenye manthari angafu meupe, pana kasha ndogo iliyo na rangi nyeupe upande wa juu na manjano upande wa chini kisha ikaweza kuandikwa na jina kubwa chini ya nembo ANALGESIC DRUGS nayo kwenye kichupa kidogo dkilicho andikwa vilevile kwa rangi ya manjano analgesic drugs .

Muuguzi aliyevalia sare ya rangi ya buluu. Nayo glovu nyeupe. Aonekana na kifaa chenye mwanga anacho kimulika ndani ya mgonjwa wake. Ndani ya mdomo wa mgonjwa wake kana kwamba, kumg'oa meno.

Katika mandhari hafifu ya nyuma ya kijivu kunaonekana chupa moja iliyo na kibandiko cha MR vax Pro powder for suspension and injection in prefilled syringes .

Wanawake wawili ndani ya hema mmoja akiwa amevalia tishati ya rangi ya majano na mwingine akiwa ameketi akishika mtoto. Naye aliyevalia tishati ya rangi majano akiwa anamhoji na madaftari kwenye meza akiwa ana akili.

Katika mandhari hafifu ya nyuma pana dawa ya chupa mbali mbali nayo chupa kidogo cha mbele ina maandishi yaliyoandikwa Yellow Fever na sindano iliyowekwa katika njia ya mlazo, chupa zingine za nyuma ziko katika rangi ya nyeupe.

Upande wa nyuma wa picha waonekana ukuta refu ambapo kuna miti iliyopandwa ndani ya ukuta na nje ya ukuta palipo na mafuriko mengi , kuna maua na miti mifupi na watu wanapita wakiwa wanabeba miavuli. Ni barabara iliyofurika na tuktuk na magari yapita katika maji.